Kikingi hiki kimebeba nyaya nyingi. Zingine ni za umeme na zingine ni zinatumika katika kueneza mtandao wa internet katika majumba tofauti tofauti. Kando ya kikingi hiki kuna jumba moja refu la ghorofa.

Mwoshi mwingi unatoka katika kituo hiki kidogo cha umeme, kinachotoa umeme unaotokana na joto ardhi. Umeme huu unakua mzuri kwa mazingira, ukilinganishwa na ule unaotokana na vitu kama, vile petroli ambao unaodhuru mazingira.

Hiki ni kituo kidogo cha stima. Vituo hivyo hutumika kusafirisha umeme katika maeneo tofauti kutoka mahali inapozalishwa. Kina nyaya nyingi za stima zinazoelekezwa katika miji tofauti tofauti. Kina ulinzi mkubwa sana.

Mafundi hawa wa stima wanatambaa kwenye vikingi cha stima ili ufanya marekebisho. Wanatumia viatu spesheli na ngazi ili kuweza kufika mahali nyaya za stima zimewekwa.

Nyayo hizi za stima zinaekwa kwenye vikingi virefu vya chuma, nyaya hizi hutumika ubeba umeme uliyo na nguvu mingi sana. Watu wanahimizwa wasikae karibu na nyaya hizi ilikuzuia ajali za mioto inayotokana na stima mingi.

Kituo hiki kidogo cha umeme kinaweza kuharibu mazingira. Kina toa moshi mwingi unaoenda kwenye hewa, kando yake kumezingirwa na miti mingi kama kile kilichojengwa katikati ya kichaka.

Makaratasi ya plastiki ama nylon inaharibu mazingira kwa kiasi kikubwa kwa kuwa hayawezi kuchanginyikana na mchanga. Karatasi hizi zimetupwa kando ya mto na zinaleta uchafuzi mkubwa. Kuna mtu anayeziokota na kuzikusanya pamoja.

Kifaru ni mnyama kati ya wale watano wakubwa. Ako kwenye hatari ya kuangamia duniani. Anapatikana katika bonga tofauti za wanyama kwenye bara la afrika. Huweza kula nyasi na ana pembe mbili kubwa katika kichwa chake.

Mazoezi ni muhimu katika afya ya binadamu. Watu hawa wanafanya mazoezi huku wakielekezwa na waelekezaji wawili. Kuna miti iliyopandwa katika kiwanja hiki inayoleta mandhari ya kuvutia. Baiskeli imeegeshwa kando ya kiti.

Nyaya hizi huweza kuzungushwa kwenye mbuga za wanyama, ili kuzuia wanyama kubishana na binadamu. Huyu ni nyati anayeonekana kukaribia katika nyaya hii. Kando yake kuna kifaa kilichojengwa kwa mbao kwa ajili ya maakuli yake.

Miti hii inaonekana kupendeza sana mbele ya chumba hiki. Ni vizuri kupanda na kutunza miti ili kuzuia ongezeko la joto duniani. Miti pia inafanya mazingira yawe na hewa safi.

Mto huu umefurika na kuwaathiri wanaoishi karibu nao. Ni makosa kwa watu kujenga karibu na mito, kwani inadhuru mazingira pamoja na kuwaeka katika hatari ya kubebwa na maji.

Hili ni jumba la mikutano la Kenyata, hili ni moja ya jumba ambalo ni marefu zaidi jijini Nairobi. Kwenye jumba hili kunaonekana bendera nyingi za nchi, na mashirika tofauti tofauti.

Pundamilia hawa wanaonekana katika mbuga la wanyama la Nairobi. Kando ya mbuga hili kuna majumba makubwa yanayoashiria mji haumo mbali na mahali mbuga hili lipo. Pia kunaweza patikana wanyama wengine kama vile swara, simba na wengineo.

Maporomoko haya ya maji yanaonekana kupendeza. Mwanamke mmoja na mwanaume wanaonekana kuyafurahia mandhari haya. Mwanaume anampiga mwanamke picha akitumia simu yake ya mkononi.

Machupa ya plastiki yanaonekana kutupwa kando ya mto. Takataka za plastiki huweza kuharibu mazingira kwa kiasi kikubwa. Watu wanaonekana wakiokota machupa yale na kuyaweka kwenye magunia.

Pipa hili la taka limo kando ya mto. Kando ya pipa hili linaonekana kitongoji duni chenye nyumba zilizojengwa kwa matope na mabati. Nguruwe wanaonekana wakila katika pipa hili.

Taka hizi zilizo kwenye hili bipa, huwa na madhara makubwa kwa mazingira. Taka hizi hasa zile za plastiki huweza kuchafua mazingira kwa kuwa haziziagiki kwenye mchanga.

Mto huu unaonekana mchafu sana. Takataka zilizotupwa kando yake zimechangia pakubwa katika kuchafua. Utupaji wa takataka ovyo unadhuru mazingira na kuyaharibu. Mtu huyu anaonekana akiziokota takataka za plastiki na kuzitia kwenye gunia.

Vinu hivi vya upepo vinatumika kuzalisha stima inayo tokana na upepo. Hii mbinu ina hifadhi mazingira ukilinganisha na mbinu zingine zinazo tumia petrol. Watu wanaonekana kuelekea kwenye vinu hivyo.

Watu waonekana wakijenga daraja juu ya mto huu. Mama ako kando ya mto akipika chakula, huku anaonekana akila kutoka kwa sufuria. Chini ya daraja kuna watu waliokaa humo.

Mto huu umechafuka kutokana na taka zilizotupwa kando na ndani yake. Wenyeji wanaoishi karibu na mito wanahimizwa kuzingatia usafi kwa kutotupa takataka ndani yake. Watu wanaonekana wakiusafisha mto huu.

Mto huu uliofurika kutokana na kinachoonekana ni mvua kubwa umeharibu majumba yaliyojengwa kando yake. Jamaa huyu anaonekana kusikitika kwa maafa yaliyowapata wakaazi wa eneo hili.

Huyu ni mbuni na mayai yake. Mbuni huweza kulinda mayai yake kwa hali na mali. Mayai haya uwa makubwa kuliko yale ya kawaida .Mbuni ana urefu mkubwa sana. Mbuni ni mnyama anaeza kukimbia kwa kasi sana.

Mnyama huyu wa msituni anaitwa nyati. Nyati uweza kula nyasi na huwa na mfano kama vile ng'ombe wa nyumbani. Nyati anawindwa sana na wawindaji haramu kwa ajili ya nyama yake.

Watu waliovalia zana za kazi ambazo ni glovu mkononi, aproni na gambuti za kijani kibichi kwenye miguu, anaonekana kufurahia na kutabasamu. Nyuma yao kuna majumba kadhaa ya mabati.

Watu waliovalia zana za usalama waonekana kuzoa taka na kuzibebea kwenye mkokoteni. Kando yao wapita njia wanaendelea na shughuli zao za kila siku.

Eneo hili lililo zingirwa na mabati lina mwonekano wa pipa la takataka mjini. Takataka kila aina zaonekana hapa, hadi plastiki. Kuna takataka zilizowekwa kwenye gunia na kuwekwa kwenye ratili.

Wacheza ngoma wa kitamaduni, wanawake kwa wanaume wanaonekana kwenye ukumbi. Wanaume wamevalia kofia za jadi zenye manyoya yenye rangi nyeupe na nyeusi. Wanawake wamevalia shuka za machungulia kichwani na kiunoni.

Wanyama wa mwituni, na wa nyumbani huweza kutangamana, katika mbunga hili, tunamuona mbuni, swara, na ng'ombe, na miti mirefu yenye viota vya ndege. Mbuni anaonekana kukula kutoka kwenye nyasi ilioko hapo.

Mamba anaonekana katika ufuo wa mto. Mto huu unaonekana kuendelea kukauka. Upande mwingine kuna gari la watalii na wanyama wengine kama vile ndege.

Majumba yaliyokuwa yamejengwa kando ya mto yanaonekana kubomolewa. Takataka nyingi zimetupwa kando ya mto huu na zinapelekea machafuzi makubwa. Majumba marefu ya ghorofa yanaonekana kwa umbali kutoka kwa mto huu.

Vifaru huhamishwa hivi nanapobebwa kutoka mbuga moja hadi nyingine. Wanakuwa na uzito mkubwa sana, na hubebwa kwa ndege aina ya helikopta. Inahitaji watu wengi sana ili kuingiza katika kifaa hiki kilichoundwa kwa ajili ya kuzibebea. Wanahabari wanaonekana wakipiga picha kutoka mbali

Wacheza ngoma ya kitamaduni wanatumbuiza kwenye jukwaa. Kando mwa jukwaa kuna watazamaji wanawatazama. Wanaume wandensi na wanawake huku wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi ya kahawia na mapambo ya shanga.

Wanyama wa aina ya twiga wanaonekana hapa. Twiga huwa mnyama mrefu sana na anaeza kula nyasi na majani ya miti. Mtu mmoja anaonekana akiwatazama wanyama hawa kwa umbali.

Mto huu umechafuliwa sana. Huu uchafu unatokana na wakaaji wa hapa wanaotupa takataka ndani na kando yake. Wanaoishi karibu na mto huu wanafanya hivyo kinyume na sheria na ni hatari kubwa kwa mazingira na usalama wao.

Pundamilia wanaonekana wakila nyasi huku wengine wakiwa wamesimama kwenye barabara katika mbuga la wanyama. Majumba marefu yanaonekana kutoka mbali. Uchafuzi wa hewa ni dhahiri kutokana na ukungu unatoka karibu na majumba hayo. Miti imeadimika katika mbuga hili.

Magari ya usafiri wa kibinafsi na yale ya watalii, yanaonekana katika mbuga la wanyama. Yanapita kwenye barabara yenye mifereji. Nyasi inaonekana kukauka na kunyauka kutokana na jua kali.

Gari la umeme linalotumika kwa usafirishaji wa umbali mfupi. Gari hili linatumia umeme badala ya mafuta. Magari haya ni muhimu sana katika kulinda mazingira. Kwenye gari kuna kibao chenye maelezo ya mahali ambapo gari linapakiwa au linapatikana

Gari hili la usafiri wa umma lililoegezwa katika kituo ina michoro inayovutia ijulikanayo kama grafiti watu wengi wanaonekana kupita pita katika kituo hiki kuna majumba marefu yaliyoyazunguka kituo hiki

Magari ya usafiri wa umma aina ya matatu yamepanga laini hapa. Abiria wanaonekana kungoja na wengine wengine wameketi ndani ya gari. Kuna vibandiko vilivyo kando ya milango vinavyoonyesha mahali magari hayo yanaenda. Majumba makubwa ya ghorofa yanaonekana.

Magari mengi yameegeshwa katika kituo hiki cha basi. Majumba marefu yanaonekana kwa umbali. Magari haya yana vibandiko vilivyoegezwa juu yake inavyoelezea mahali yanapoenda.

Maagari aina ya basi imeweza kutumika katika usafiri wa umma. Gari hili limepakiwa kwenye kituo cha basi na kibango kilicho na mahali inakoenda kuekelewa juu. Mteja mmoja anaonekana kufungua mlango akitaka kuingia ndani.

Magari yameegeshwa katika kituo hiki cha basi. Watu wanaonekana kusongamana wakielekea mahali tofauti tofauti. Kuna kibandiko kilicho juu ya gari kinachoonyesha mahali gari inapoenda. Kando kuna manyumba, marefu yaliyo na mabiashara tofauti tofauti.

Basi hili la usafiri wa umma limeegezwa kando ya barabara. Kuna abiria walio ndani ya gari na wengine wanaelekea kuingia. Nyuma yake kuna mabasi mengine na mengine yako kando. Kuna majumba marefu katika kituo hiki.

Katika kituo hiki cha mabasi, kuna watu wengi Sana. Magari yameegezwa kila sehemu katika eneo hili. Watu wanaobeba mizigo pia wanaonekana na troli zao. Waendeshaji pikipiki pia wamo kwenye barabara hii.

Watu wanasongamana katika kituo hiki cha basi. Magari kadhaa yamegezwa kando ya barabara, na kuwekwa vibandiko vya mahali yanapoenda. Watu wengine wanaonekana kuongea na simu, na wengine kungoja katika laini.

Magari haya ya usafiri wa umma yameegeshwa kwenye kituo. Mabasi haya yana michoro na picha zijulikanazo kama gravity kwenye pande zake. Kondakta wanaonekana kuwatafuta wateja kwenye kituo hiki. Mbele ya kituo hikli kina machumba marefu.

Kituo hiki cha basi kina msongamano wa magari na watu. Kuna watu walioingia kwenye magari tayari kuondoka. Majumba marefu yanaonekana kando ya kituo hiki. Kuna mikokoteni iliyopakiwa kando na magari haya.

Magari haya aina ya basi, yaliyopakwa marangi yanayofanana. Yanatumika kwa ajili ya usafiri wa uma. Kondakta wanaonekana kushika vibango yenye bei na mahali hizi gari yanaelekea. Wasafiri wanaonekana kando ya barabara wakijipanga.

Katika kituo hiki cha basi, yanaonekana mabasi matatu yakiwa yamepanga laini. Mna polisi watatu wa trafiki waliovalia sare zao za kazi na kusimama kando. Mwendeshaji pikipiki aonekana akiwa amebeba abiria.

Watu hawa wanaonekana kuvibeba vibango vyenye bei na nambari ya mahali magari haya yanapoelekea. Magari haya yanapanga laini na yana rangi zilizofanana. Abiria wanaonekana kuelekea kwenye magari haya ili kuyaabiri.

Magari hayo madogo yajulikanayo kama taxi ,yanatumika katika uchukuzi wa umma. Watu wanaonekana wakipita kwenye ukanda wa majumba yaliyo kando yake. Nyuma ya magari haya yanaonekana mabasi yakiwa yameegezwa.

Magari ya usafiri wa umma yajulikanayo kama matatu yanaonekana kuegeshwa katika kituo. Juu ya magari hayo kuna vibandiko vinavyoonyesha mahali magari yanapoenda. Abiria wanaonekana wakipita kandokando.

Abiria wanapanga foleni kuingia katika gari hili la matatu aina ya basi. Magari haya huweza kusafirisha watu kutoka jijini hadi eneo tofauti tofauti wanakoishi na kufanya kazi.

Yameegeshwa kando ya barabara yakiwa ngoja wateja. Kuna vibango katika kila gari lenye nambari ya zinapoenda na nauli. Watu wanaonekana nje ya mabasi haya wakifanya gumzo. Wapitanjia wanapita kando yake.

Basi hili nila usafiri wa umma, abiria wanaonekana tayari kuketi kwenye basi, wengine wanaonekana kutembea kando ya basi hili, na kibango kilicho na nambari na mahali ambako basi hili linaenda kinaonekana katika kikingi kimoja hapa.

Magari mawili aina ya basi ya usafiri wa umma yamesimamishwa na askari wa trafiki. Askari wa trafiki huyasimamisha magari ili kuzuia msongamano. Kandokando wanaonekana wapita njia, wakiendelea na shughuli zao.

Magari ya usafiri wa umma maarufu kama matatu yameegeshwa katika kituo cha basi. Juu yake limeekelewa vibango vyenye maelezo ya vituo watakayoshukishiwa abiria. Vibango hivi vina maelezo tofauti kulingana na njia matatu itakayopitia.

Gari hili limo katika barabara kuu. Dereva anatumia kioo cha pembeni ili kuyaona magari yaliyo nyuma yake. Katika barabara hii kuna magari ya usafiri wa kibinafsi pia. Majumba marefu yanaonekana kando mwa barabara.

Hili ni gari la usafiri wa uma ambalo linatumia nguvu za umeme. Gari hizi ni muhimu katika kupunguza machafuzi ya hewa. Gari hili lina kibango kinachoonyesha mahali linakoelekea.

Hii ni barabara kuu. Magari aina yote kuanzia yale ya usafiri wa umma, ya kibinafsi, malori na pikipiki zinaonekana zikipita. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara hii.

Gari la usafiri wa umma aina ya basi linaonekana limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili lina michoro mingi inayojulikana kama grafiti. Kondakta anaonekana akiwaita abiria ili gari liondoke.

Gari la usafiri wa umma aina ya basi linaonekana katika kituo cha abiria. Gari hili lina michoro kila pande inayo julikana kama grafiti. Kondakta amesimama kwenye mlango.

Magari ya usafiri wa umma yanaonekana kwenye kituo cha usafiri, vibango vyenye nauli na marudio ya magari hayo vimeonekana kuegeshwa juu ya magari hayo , magari haya yanayojulikana kama matatu yana mstari wa njano uliochorwa kando ya kila gari.

Magari yanaonekana kupita katika barabara kuu hii. Barabara nyingine zinaonekana zikipita juu ya barabara hii. Daraja za miguu zinaonekana kwa umbali. Daraja hizi zinatumika na wapita njia kuvuka barabara.

Barabara hii kuu hutumika na magari ya umma na ya kibinafsi. Kando mwa barabara kuna nyasi na miti iliyopandwa. Kuna maelekezo katikati na kando yanayoelekeza watumiaji wa barabara hii.

Magari haya yamepanga laini yakiwasubiria wateja. Watu wengine wanaonekana kupita kandokando mwa barabara wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Kuna bango lililowekwa kando ya mti na linaloonyesha mahali magari haya yanapoenda.

Magari madogo yajulikanayo kama bajaji yameegeshwa katika kituo cha basi. Magari haya yanaweza kubeba abiria wasiozidi watano. Yatumika kwa safari fupi na kwenda kwa mwendo wa kati

Kuna vibandiko vinavyoeleza kwamba duka hili linauza maji safi. Mashine maalumu huweza kutumika katika kusafisha na kutia maji katika chupa ambazo zinatumika kuuza maji haya.

Kituo hiki cha kusafisha maji kina matenki na mifereji mingi iliyojengwa kwa vyuma. Vituo kama hivi hupatikana katika mahali tofauti tofauti nchini ili saidia katika usambazaji maji.

Gari la uokotaji wa takataka limeegeshwa kando ya barabara. Juu yake takataka zilizowekwa kwenye magunia meupe zinaonekana. Gari hili lina maneno yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe kando yake, yakisema wacha tu ufanye mji wa Eastleigh wenye mazingira ya kijani na safi.

Takataka hizi zimetupwa ovyo ovyo bila kuzingatia. Takataka kama hizi huweza kuharibu na kuchafua mazingira kwa kiasi kikubwa. Wenyeji wa miji kama hii huzingatiwa kutupa takataka kwa njia inayofaa.